Mkungu wa ndizi mfiche zikiwa zimefungwa pamoja na zimeninginia kwenye mimea wa mgomba. Ndizi hizi zina rangi za kijani ikionyesha kwamba bado hazijakomaa zinatumia kama chakula ya kawaida.

Kundi la watu waliosanyika karibu na mmea mkubwa wa nyasi zilizokaushwa au mazao ya mimea, ambayo yanaonekana kuwa yameandaliwa kwa ajili ya kuhifadhi na kutumia kama chakula cha mifugo.

Mikungu mingi wa ndizi mfiche zikiwa zimefungwa pamoja na zinaning'inia kwenye mmea wa gomba, ndizi hizi ni rangi za kijani zikaonyesha kwamba bado hazijakomaa, zinatumia kama chakula.

Ng'ombe aliyefungwa katika banda safi la kisasa akiwa akiwa amevalishwa pombo ya kukamulia maziwa. Pombo hilo limeunganishwa kwa mashine maalum inayonyonya maziwa na kuyaelekeza kwenye chombo cha kuhifadhi maziwa.

Kichungu ya plastiki la kijani ambalo limeekwa juu ya chombo kingine ndani ya kichungu ,kuna kitu kinacho onekana kama maziwa yalioganda ambacho kimechuchiwa ili kutoa maji.

Ni mkungu wa ndizi mbichi zikiwa bado zimefungwa pamoja na zinaning'inia kwenye mimea wa mgomba. Ndizi hizi zina rangi za kijani zikionyesha kwamba bado hazijakomaa.

Ni mkungu wa ndizi mbichi, zikiwa bado zimefungwa vizuri na kuzing'inia kwenye mmea wa mgomba. Ndizi hizi zina rangi ya kijani zikionyesha kwamba bado hazijakomaa. Karibu na ndizi kuna majani makubwa ya mgomba yenye rangi ya kijani kibichi.

Ni mkungu wa ndizi mbhichi zikiwa zimefungwa pamoja na zikaning'inia kwenye mmea wa mgomba, Ndizi hizi zina rangi za kijani, zikionyesha kwamba bado hazijakomaa. Karibu na ndizi kuna nyasi.

Ni mkungwi mdogo wa ndizi aina zenye maganda ya rangi ya manjano. Ndizi hizi zimeuganishwa pamoja na kwenye kikonyo cha rangi ya kahawia upande wa juu. Mandhari ya nyuma ni rangi ya kijivu.